Hapa ni mlango ya darasa la kwanza. Hapa inaweza kuwa huko ndani kuna wanafunzi na walimu ama hakuna mtu maanake kumetulia na huko ndani yenye kumekaa, inaweza kuwa wanafunzi wametoka wameenda nyumbani ama kunaweza kuwa darasa inaendelea huko nyumbani.

Hawa ni washindi wa riadha ambayo ilikuwa inafanyika. Wote wawili ni msichana na mvulana wamevaa nguo sawa nyekundu. Wote wamevaa na hapo mbele imeandika Kenya inaamanisha wote wanatoka nchi ya Kenya.

Wanariadha hawa wakiwa wanakimbia mmoja akiwa na shida ya macho. Kwa sababu gani ameshikwa amesaidiwa kushika mkono na moja ili aweze kujua mahali anapoenda asipotee ama afuate maagizo.